Chumba kimejaa nguo zilizopangwa vizuri zikionyesha kodi ya biashara ya nguo. Upande wa kushoto na kulia, kuna rafu zilizojaa mashati, suruali na koti. Katikati ya chumba, kuna rundo kubwa la mashati yenye rangi mbalimbali na yaliyofungwa kwenye mfuko wa plastiki, yakiashiria kuwa ni mpya. Taa zimewashwa zikiangaza bidhaa, chumba kinaonekana kuwa duka la kisasa la nguo.

Nguo mbalimbali za rangi tofauti zimepangwa kwenye rafu. Duka linaonekana likiwa limejaa nguo za kuuza. Bidhaa nyingi zinaning'inia zikiwavutia wanunuzi. Mazingira ya ndani ni safi na ya kuvutia.

Hili ni duka la nguo na vifaa mbalimbali. Mezani kuna bidhaa kama vile miwani, mikufu na herini za kuuzwa. Nyuma kuna rafu zilizojaa viatu na bidhaa nyengine za wanawake.

Hili ni duka la kisasa la nguo linalouza bidhaa za wanaume. Bidhaa za kifahari kama vile nguo, viatu, kofia na mashati zimepangwa vizuri. Baadhi ya mabango yanaonyesha duka la nguo la gharama ya juu.

Hii ni sehemu ya duka inayouza nguo ya watoto. Hii inaashiriwa na nguo na viatu vilivyopangwa dukani. Nguo za rangi tofauti zimetundikwa ukutani. Mpangilio unaonekana kurahisisha wateja hasa wazazi kuona na kuchagua bidhaa kwa urahisi.

Duka la nguo linaonekana likiwa na nguo zilizopangwa kwenye rafu na meza. Kuna bango kubwa linalotangaza punguzo la hadi asilimia arubaini kwa bidhaa zilizochaguliwa. Nguo za aina mbali mbali zikiwemo mashati na suruali zimeonyeshwa.

Hili ni duka la nguo linalouza nguo kwa jinsia yote kike na kiume. Pia kunauzwa nguo ya watoto. Nguo zimepangwa vizuri katika safu moja refu. Kuna pia begi kwenye meza.

Hili ni duka la kisasa la nguo ambalo lina bidhaa za kifahari. Kuna nguo, viatu, kofia na mashati, ambazo yamepangwa vizuri. Mazingira yanaonyesha kuwa duka hii inauza nguo kwa gharama ya juu.

Hili ni duka linalouza vitu vya wanawake, kuna mikoba, viatu na vitu vilivyopangwa vizuri. Bidhaa hizo zimewekwa kwenye rafu nyeupe ukutani. Nuru kutoka juu inaangazia bidhaa ikizifanya zionekane vizuri.

Hili ni duka kubwa linalouza nguo tofauti. Nguo hizi zimepangwa kwenye nguzo za chuma. Kuna nguo za wanawake ambayo yamewekwa sehemu moja na watoto sehemu nyingine. Kuna bango lenye maandishi mia nne mabayo inaashiria bei ya nguo hizi.

Hili ni duka kubwa linalouza nguo za wanaume za kila aina. Nguo hizi zimetundikwa kwenye nguzo za chuma huku mengine yamepangwa vizuri kwenye rafu ili kurahisisha ununuzi. Mtu anoonekana akitembea anaweza kuwa mfanyikazi hapa ndani au mnunuzi.

Hili ni duka la nguo linalouza nguo za kiume. Kuna koti na shati zilizotundikwa ukutani huku mengine yamepangwa kwenye safu. Bango lenye maandishi asilimia hamsini linaonekana, hii inaashiria ya kwamba bei ya bidhaa zimepunguzwa kwa asilimia hamsini ili kuvutia wanunuzi.

Hili ni duka la nguo, nguo mbalimbali zimepangwa kwenye reki na meza. Mamia kadhaa yamevalishwa nguo yakionyesha mitindo tofauti, kuna ishara ya kutokea kwa dharura na taa za kisasa juu, mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa, na safi yakialika wanunuzi.

Hili ni duka kubwa ambalo linauza bidhaa ya wanawake. Kuna nguo za aina mbalimbali ambazo zimepangwa vizuri kwenye nguzo za chuma. Kwenye safu, kuna mikoba na viatu ambayo yamepangwa vizuri pia.

Hili ni duka la nguo na viatu lenye mtindo wa kisasa. Nguo zimetundikwa kwenye reki na viatu vimepangwa kwenye rafu. Sakafu inavigaa vyeusi na vyeupe viking'aa kwa uzuri. Taa za dari zinaongeza mwangaza na kufanya nafasi ionekane maridadi.

Rafu zimepambwa kwa mifuko ya mikono yenye rangi tofauti miwani ya jua, shanga zinazo ngaa na vitambaa vilivyo kunjwa vizuri vikiwa na rangi ya ruwaza za kuvutia. Mpangilio huo unatoa hisia ya duka la kisasa la nguo.

Hili ni duka la kuuza nguo zilizopangwa kwenye reki ndefu. Baadhi ya wateja wanaonekana wakichagua vitu. Kuna bango lenye maandishi kila kitu na bei yake. Hii inaashiria kuwa nguo zote ziko na bei tofauti tofauti.

Duka la nguo lina nguo mbali mbali zilizopangwa kwenye reki . Mavazi yana rangi tofauti na mitindo mbali mbali yametundikwa. Rafu zilizojaa bidhaa zingine zinaonekana. Haya yanaashiria duka la kisasa la mavazi.

Hili ni duka la nguo lililopangwa vizuri. Nguo za watoto zenye rangi mbalimbali zimepangwa kwenye rafu. Kuna benchi jeusi katikati ya duka kwa ajili ya wateja kuketi na kupumzika wakiwa wanafanya ununuzi. Mazingira ya ndani yanaonekana safi na yanakaribisha wanunuzi.

Hili ni duka la kuuza nguo za kina dada. Nguo hizi ni za rangi na muundo tofauti tofauti. Zimetundikwa kwenye nguzo za chuma. Kuna bango ambayo yanaonyesha bei ya bidhaa hizi zimepunguzwa kwa asili mia hamsini.

Hili ni duka kubwa la nguo lenye nafasi wazi. Nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu na meza ndefu. Taa nyingi zimewekwa ndani ili kuangaza eneo lote la duka. Linaonekana duka hili ni la kisasa.

Hili ni duka la bidhaa mbali mbali, zikiwemo viatu na nguo. Viatu vya rangi mingi vimepangwa kwa rafu au sakafuni. Kuna nguo zenye michoro na rangi mbali mbali zilizotundikwa. Watu wanaonekana wakitembea wakiendelea na shughuli zao za kawaida za ununuzi.

Hili ni duka la nguo linalouza nguo la kina dada. Nguo limepangwa vizuri kwenye reki na rafu. Kuna mapambo ya ukuta na mimea ya ndani, inaonekana kama mahali pa ununuzi wa nguo za mitindo.

Ndani ya duka la nguo kuna shati jeusi lenye picha kubwa katikati. Picha hiyo inaonyesha mchezaji wa mpira wa kikapu. Nguo zingine zimetundikwa kwenye reki nyuma . Mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa na yamepangwa vizuri.

Hili ni duka kubwa la nguo linalo uza bidha tofauti tofauti, kuna nguo ya kike, kiume na ya watoto. Nguo nyingi za aina mbali mbali zimetandikwa kwenye reki. Nguo hizi zimepangwa vizuri ili kuvutia wanunuzi.

Katika duka hili kuna ukuta ulio jaa mapambo ya dhahabu na fedha. Pete mikufu na herini zimepangwa vizuri kwenye vibao vidogo. Chini yake kuna masanduku mekundu yaliyoshikilia seti za mapambo maridadi.

Duka la mavazi lina suti nyingi zilizopangwa. Suti za kiume za rangi tofauti zimetundikwa kwenye raki ndefu. Baadhi zina miraba na nyingine ni za rangi tupu. Mavazi haya yapo tayari kwa wateja kuchagua na kununua.

Hili ni duka la kuuza nguo. Mashati ya rangi tofauti tofauti yamepangwa vizuri. Kuna mtu ambaye anaonekana anafanya shughuli za ununuzi. Kuna bango linaloonyesha bei za mashati haya ya kwamba yamepungua kwa asilimia mia arubaini na tano.

Hili ni duka la wazi la kuuza nguo. Nguo hizi tayari zishavaliwa na si mapya. Kuna nguo aina mbalimbali, ya kina dada, ya kiume na watoto. Nguo zingine zimetundikwa juu uku zingine tunaona yameanikwa chini.

Hili ni duka la nguo za wanaume likionyesha suti, mashati na viatu. Nguo hizi zimepangwa vizuri kwenye rafu. Kuna viti vya kupumzika na taa kubwa ya kuvutia katikati. Duka linaonekana la kisasa. Nguo hizi ni za bei ya juu.

Kidosho kimevalishwa rinda jekundu lenye nakshi nyeusi za maua. Amevalia hereni, mkufu wa dhahabu, bangili na pete. Huku amebeba pochi. Nyuma yake kuna stendi iliyojaa miwani ya jua ya rangi mbalimbali.

Magari kadhaa yenye muundo na rangi tofautitofauti yameegeshwa kwenye nyasi. Yamepangwa kwa mstari mrefu chini ya miti. Nambari za usajili za Kenya zinaonekana kwenye baadhi ya magari. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na jua kali.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye nyasi, yamepangwa kwa mstari mrefu chini ya miti. Nambari za usajili za Kenya zinaonekana kwenye baadhi ya magari. Magari haya ni ya muundo tofauti na pia zina rangi tofauti tofauti. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na jua kali.

Hili ni lori kubwa la kubebea magari likiwa limebeba magari mengi, magari haya yamepangwa kwa ustadi kwenye ghorofa mbili za lori hio, magari yenyewe yana rangi na muundo tofauti tofauti, nyuma ya lori kuna miti mirefu inayoonekana.

Magari kadhaa yenye rangi na muundo tofauti, yameegeshwa kwenye nyasi. Nambari ya usajili ya Kenya yanaonekana kwenye baadhi ya magari. Watu wanaonekana wakitembea. Nyuma miti mirefu yanaonekana pia.

Gari aina ya Toyota Land Cruiser Prado, lenye rangi ya nyeusi, limelazwa upande wa nyuma. Gari hili linaonekana likiwa limeegeshwa, kwenye eneo la nyasi, karibu na ukuta au uzio. Pia kuna miti na majengo makubwa, ambayo yanaonekana.

Mwanamke anatabasamu akiwa ameketi ndani ya gari jipya. Anatazama kioo cha ndani akionyesha kuridhika. Mwanaume anaonekana nyuma yake labda mfanyibiashara wa magari. Hali hii inaweza kuwa mteja akijaribu gari kabla ya kununua.

Hili ni lori kubwa la kubebea magari likiwa limebeba magari mengi. Magari haya yamepangwa kwa ustadi kwenye ghorofa mbili za lori hilo. Magari haya ni ya muundo tofauti. Kando yake kuna jengo la mabati.

Magari kadhaa yenye muundo na rangi tofauti, tofauti yameegeshwa kwenye nyasi. Nambari ya usajili ya Kenya inaonekana kwenye baadhi ya magari. Mandhari haya imejaa miti mirefu na mimea midogo.

Hili ni lori kubwa la kubebea magari likiwa linasafirisha magari yenye muundo tofauti tofauti. Magari haya yamepangwa kwa ustadi kwenye ghorofa mbili za lori hilo. Barabarani, tunaona magari mengine yakipita.

Hili ni gari la aina ya Toyota Lancruiser V8 lililoegeshwa mbele ya lango, gari hili ni la nyeusi na liko na magurudumu manne. Liko kwenye hali salama hakuna mahali popote ambapo kume bondeka liko tayari kutafutiwa mununuzi mpya.

Hapa ni ndani ya jumba la maonyesho ya magari. Magari yenye muundo na rangi tofauti tofauti yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu wanatembea wakitazama magari huku wengine wameketi. Mazingira haya ni ya kisasa.

Gari jeupe na jeusi limeegeshwa. Magurudumu yake yanaonekana wazi na lina kioo cha pembeni. Gari hili liko katika hali sawa kabisa, halijaharibika mahali popote. Liko tayari kutafutiwa mnunuzi mpya ambaye ataichukuwa.

Hili ni soko kubwa ambalo limejaa wafanyibiashara na wateja. Bidhaa mbalimbali kama vile matunda, mboga na viungo vingine vya kupikia vimewekwa wazi. Soko hili lina paa la mabati ambalo linatoa kinga kutoka kwa mvua na jua kali.

Hili ni soko kubwa linalouza bidhaa tofauti. Kuna bidhaa kama vile mboga na matunda na viungo vingine vya kupikia. Watu wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi. Wauzaji wanaonekana wakiwa wamevalia aproni la rangi ya kijani.

Hili ni soko kubwa linalousa bidhaa tafauti tafauti Kuna matunda na mboga, tunaona matunda kama vile ndizi, maembe na machungwa ,watu wengi wanaonekana wakiendelea na shughuli za ununusi matunda zimepangwa kwenye banda ambalo paa lake ni la gunia

Hili ni soko kubwa linalouza bidhaa tofauti tofauti. Tunaona bidhaa kama vile mboga na matunda. Watu wanaonekana wakitembea, huku wengine wanafanya shughuli za ununuzi. Tunaone myavuli ambayo inatoa kinga wakati wa mvua na jua kali. Nyuma kabisa tunaona majengo marefu.

Hili ni soko kubwa linalouza bidhaa tofauti tofauti. Kuna bidhaa vya kupikia kama vile nyanya, vitunguu, huku wengine wanauza vitu kama nguo. Watu wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi.

Viatu vingi vilivyotengenezwa kwa ngozi, zimetundikwa ukutani. Zimepambwa kwa shanga zenye rangi mbalimbali. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao mbalimbali. Wengine wanaonekana wakitembea, wengine wamesimama huku wengine wameketi

Hili ni duka lenye bidhaa mbalimbali. Kuna shanga nyingi zenye rangi mbalimbali zilizopangwa kwa ustadi. Baadhi ya bidhaa zinaonekana kuwa vikuku au mikufu yenye mapambo ya kitamaduni. Mtu anaweza kuona sehemu ya muuzaji chini upande wa kulia.

Hili ni soko la sanaa linaloonyesha uchoraji mbali mbali wa kiafrika. Picha za wanyama pori na mandhari zimetundikwa kwenye kamba. Chini kuna bidhaa za mikono zilizopangwa kwa wateja. Watu kadhaa wanaonekana wakihudumia au kutazama bidhaa.

Rundo kubwa la mboga na matunda limepangwa sokoni. Mananasi, pilipili, matango, na biringani vimetapakaa. Kuna kikapu kikubwa kilichojaa tangawizi. Soko hili linaonyesha wingi wa mazao mabichi na safi.

Kuna duka ndogo liliojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo mikuku, shanga na vitu vingine vidogo. Bidhaa izi zimepangwa kwenye meza na zimetundikwa juu. Duka hili lina paa la bati na nyuma yake kuna anga yenye mawingu meupe na buluu.

Soko kubwa limejaa wafanyabiashara na wateja. Bidhaa mbalimbali kama matunda, mboga, na viungo vingine vya kupikia vimewekwa wazi. Miavuli mingi imetumiwa kutoa kivuli kutokana na jua au mvua.

Samaki waliokaangwa na kukaushwa wamepangwa kwenye meza. Wengi wao wananonekana tayari kuliwa. Mwanamke ambaye amevaa aproni ameketi huku akishikilia pesa. Mazingira haya yanaonekana soko la wazi.

Watu wamekaa kwenye soko wakiwa wamezungukwa na bidhaa za mikono. Kuna vikapu vya rangi mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Mwanamke aliyevaa vazi la zambarau anaonekana kupumzika karibu na bidhaa hizo. Wateja na wapita njia wanaendelea na shughuli zao za kila siku.

Mabunda ya tikiti maji yamepangwa kwa wingi sokoni, baadhi zimekatwa kuonyesha ndani ziivyo nyekundu na laini. Wafanyi biashara wamesimama na wengine wameketi chini ya miavuli. Malori na watu wanaonekana wakihusiana na shughuli za soko.

Viatu vingi vinaning'inia kutoka ndani vikiwa vimepangwa. Viatu hivi si mapya bali yameshavaliwa. Maduka mengine yanaonekana kwa mbali yakiuza bidhaa tofauti tofauti kama vile nguo. Mtu mmoja anaonekana akiwa amesimama ndani ya duka.

Hili ni soko kubwa linalouza bidhaa tofauti. Kuna matunda na mboga. Bidhaa hizi zimepangwa katika mabanda ya mbao. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli za ununuzi huku wengine wanabeba mizigo kwa gunia.

Soko la ndani lenye paa la bati linaonekana kuwa na mwanga hafifu. Meza zimejaa matunda kama ndizi na mazao mbalimbali kama vitunguu. Watu wachache wanaoonekana wakifanya shughuli zao sokoni. Nguzo na mabanda ya wauzaji yanaonyesha mazingira ya kawaida ya soko la mitaani.

Hili ni soko kubwa linalouza bidhaa tofauti tofauti. Kuna mboga na matunda. Vitu hivi vimepangwa kwenye banda ambayo paa lake ni la karatasi. Tunaona magari yakipita huku watu wakitembea na wengine wakifanya shuguli za ununuzi.

Hili ni soko la wazi linalouza bidhaa tofauti. Kuna bidhaa kama vile mboga na matunda. Bidhaa hizi zimewekwa chini huku mengine yamewekwa kwenye miavuli. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kawaida. Wengine wanatembea huku wengine wanazungumza. Kando kuna majengo marefu.

Hii ni soko kubwa ya wazi, inayouza nguo ambayo tayari imevaliwa. Nguo hizi yamepangwa kwenye mabanda chini, na mengine yametundikwa juu. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli mbalimbali. Wengine wanafanya shughuli za ununuzi, huku wengine wanauza.

Viatu vingi vilivyotegenezwa kwa ngozi zimetundikwa ukutani. Zimepambwa kwa shanga yenye rangi mbalimbali. Zinauzwa kwenye banda la soko lililofunikwa kwa gari. Hii inaashiria kuwa haya ni mazingira ya uuzaji wa viatu vya kiasili.

Hili ni soko kubwa linalouza aina tofauti ya ndizi, kuna ndizi ambazo zimeiva na zingine ambazo bado hazijaiva. Watu wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi, ndizi hizi zimepakiwa kwenye sanduku la mbao.

Soko la wazi linaonekana likifanya biashara kando ya barabara. Nguo na bidhaa zingine zimewekwa wazi kwa ajili ya kuuzwa, mengine yametundikwa, huku mengine yakiwa chini. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kawaida, wengine wakitembea, huku wengine wakinunua bidhaa.

Hili ni soko kubwa la wazi lenye shughuli mingi , mamia ya miavuli yenye rangi tofauti yamefunguliwa yakitoa kivuli kwa wauzaji na wateja, watu wengi wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa mbalimbali.

Hili ni duka lenye bidhaa nyingi za ufundi na Sanaa. Kuna sanamu za wanyama kama vile twiga, punda milia na ndege wa rangi mbali mbali .Kuna chumba cha pili kilicho andikwa mv malindi na mapambo mengine mengi. Hii ni sehemu ambayo inavutia watalii.

Masoko kadhaa yamepangwa nje huku yamefunikwa na hema. Wauza bidhaa wamepanga vitu mbali mbali kama nguo na vyombo. Watu wachache wanaonekana wakiuza au wakiangalia vitu vyao. Nyuma kuna miti na majengo marefu.

Hili ni soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za sanaa. Nguo za kiafrika zenye rangi mbalimbali zimening'inia. Vitu vingi vya mapambo na vyombo za muziki vya asili vimepangwa chini. Hii inaonekana kuwa eneo maarufu kwa watalii kununua zawadi.

Hii ni soko la wazi likiwa na bidhaa mbali mbali, Kuna shanga zenye rangi nyingi zilizopangwa kwa minajili ya kuuzwa. miavuli mikubwa imetumika kutoa kivuli kwa wauzaji na wateja. Watu kadhaa wanaonekana wakihudumia wateja au wakiangalia bidhaa

Orodha ya viatu mbalimbali imepangwa kwenye rafu na meza, ikionyesha aina nyingi za viatu vya kuuza. Baadhi ya viatu vimevaliwa kwenye masanduku meupe vikiwemo buti za rangi ya chungwa na viatu vyeupe vya michezo. Nyuma rundo la viatu limepangwa kwenye rafu nyingine na nguo zingine zikining'inia karibu. Mtu aliyevalia shati la njano anaonekana akitembea.

Nyumba la kifahari lenye ghorofa mbili linaonekana kwa mbali. Likiwa limezungukwa na ua wa maua. Miti mirefu na vichaka vimezunguka eneo hilo. Jua linachomoza likiangazia bustani nzuri.

Majengo kadhaa ya ghorofa yanaonekana yakiwa yameundwa kwa muundo wa kisasa. Tunaona pia nguo ambayo inaashiria ya kwamba huku tayari watu wanaishi humo. Madirisha ya vyumba vyote yana grill za chuma kwa ajili ya ulinzi. Hali ya anga ni ya mawingu.

Shamba lenye bustani kubwa linaonekana likiwa na miti mingi na vichaka vilivyopunguzwa. Jengo linaonekana kuwa na kuta nyeupe na madirisha yenye milango ya chuma. Mandhari yote inaashiria utulivu na asili.

Majengo marefu ya ghorofa yaliyojengwa kwa muundo wa kisasa yanaonekana yakiwa na rangi tofauti tofauti, kama vile manjano. Majengo haya yamekamilika kujengwa na tayari limekodishwa kwa watu. Nyaya za umeme zinaonekana.

Majengo marefu ya ghorofa yanaonekana, yakiwa na rangi tofauti tofauti, kama vile manjano. Majengo haya yamekamilika kujengwa na yamekodeshwa kwa watu. Nyaya za umeme pia zinaonekana zikipita katikati ya majengo hayo.

Jengo kubwa la ghorofa lenye muundo wa kisasa unaonekana. Jengo hili tayari limekamilika na watu wanaishi humu ndani. Mbele kuna magari yaliyoegeshwa. Kuna nyaya za umeme zinazopita na wingu ni la buluu.

Nyumba la kifahari lenye ghorofa mbili linaonekana. Imejengwa kwa muundo wa kisasa likiwa na paa la rangi nyekundu na madirisha ya chuma. Lina lango jeusi ambalo limefunguliwa. Miche michache linaonekana upande wa kulia.

Hii ni sehemu ya nje ya jengo inayo itwa roshani nguzo la ukuta wa rangi ya manjano angavu huonyesha muundo wa kisasa. Sakafu iliyofunikwa na vigae inaonekana chini. Majengo marefu yanaonekana kwa mbali na miti pamoja na watu wanaotembea barabarani.

Nyumba kubwa maridadi yenye paa jekundu inaonekana. Kuna bustani kubwa yenye nyasi iliyokatwa vizuri na miti wa michikichi katikati. Madirisha mengi ya nyumba yanaonyesha jumba la kifahari. Mbingu ina mawingu meupe ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Hili ni jengo la ghorofa lililojengwa kwa muundo wa kisasa. Ina madirisha ya glasi. Sehemu ya chini ya jengo hili lina maduka kadhaa kama vile kuna duka ya kuuza dawa, duka la kuuza nyama na duka inazouza vipodozi vya kina dada.

Vyumba vya ghorofa vilivyojengwa kwa aina ya kisasa vinaonekana na nyumba hizi zimekodeshwa na watu tayari wanaishi humu. Kuna pia nyumba kadhaa za kibinafsi, ambapo mnaishi familia au zimekodeshwa kwa familia. Kuta zilizojengwa kwa matofali zimezunguka nyumba hizo.

Hili ni jengo refu lenye orofa mingi iliyojengwa kwa muundo wa kisasa. Lina madirisha ya glasi na paa la kisasa. Limezungukwa na kuta la tofali likiwa na lango kubwa jeusi.

Jengo kubwa lenye gorofa mingi linaonekana. Limejengwa kwa muundo wa kisasa na lina madirisha ya chuma ili kuimarisha usalama. Ua la kuta limezunguka jengo hili. Watu tayari wanaishi kwenye majengo haya kwakuwa yamekamilika.

Hili ni jengo refu la ghorofa linaloonekana jipya. Limejengwa kwa muundo wa kisasa. Kuna kuta za matofali zinazozunguka eneo hilo mbele ya jengo. Kuna tangi ya maji juu. Mawingu yanaonekana tulivu.

Jengo refu la ghorofa ya makazi, linaonekana karibu na barabara. Pande za jengo hilo zimezungukwa na miti mirefu inayotoa kivuli. Magari yameegeshwa mbele ya jengo huku mengine yanaonekana yakipita barabarani.

Hili ni jengo la ghorofa lenye madirisha ya chuma na lango kubwa jeusi ambalo halijakamilika kujengwa sehemu ya juu. Limetegenezwa kutumia tofali. Baada ya kukamilika kwake inatarajiwa kukodeshwa kwa watu.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali. Hapa ni sehemu ya matunda na mboga, viazi, karoti, nyanya na vitunguu vimepangwa kwa wingi. Wateja wanaweza kuchagua bidhaa wanazohitaji kwa urahisi. Tunaona mabango yanayoonyesha bei za bidhaa hizi.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa tofauti tofauti. Kuna mabango ya manjano ambayo yanaonyesha bei ya bidhaa hizi. Watu wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi, huku wengine wamepanga foleni ili kulipia bidhaa ambazo wamenunua.

Hili ni sehemu ya duka kubwa linalouza bidhaa tofauti tofauti. Sehemu hii imejaa mayai ambayo yamepangwa kwenye rafu na yamewekwa kwenye vifungashio vya plastiki. Kuna mabango yanayoonyesha bei ya mayai haya.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa tofauti tofauti, sehemu hii ni ya kuuza bidhaa kama vile mboga na matunda. Tunaona matunda kama vile tikiti maji. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri ili kurahisisha ununuzi.

Hili ni sehemu la duka kubwa ambapo bidhaa mbali mbali za nyumba huuzwa. Tunaona vitu kama ndizi, nyanya, kabeji na vitu vingine. Kuna pia ndoo za plastiki zilizojaa nafaka na ndani ya ndoo hizo tunaona pia kuna matunda zilizokaushwa.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa tofauti tofauti tunaona mafuta ya kina dada ya kujipaka ,viatu vya kila aina, mikoba na nguo tunaona mtoto ambaye anafanya shughuli ya ununuzi.

Huu ni sehemu ya duka kubwa. Rafu zimejaa bidhaa mbali mbali za usafi wa nyumbani. Kuna bidhaa za kusafisha choo na bidhaa zingine ni za kusafisha bafu. Mazingira yanaonekana safi na yametayarishwa vizuri kwa ajili ya wateja.

Hili ni duka kubwa ambalo linauza bidhaa mbalimbali. Tunaona bidhaa kama vile mikate na mayai ambayo yamepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe. Hii inaweza kusaidia wateja kufanya shughuli za ununuzi kwa urahisi.

Hili ni duka kubwa ambalo linauza bidhaa tofauti tofauti .Sehemu hii ya saa inauza bidhaa za nyumbani kama vile mboga na matunda. Watu wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi. Juu kuna mabango ambayo inaonyesha bei ya bidhaa.

Hili ni duka kubwa ambalo linauza bidhaa tofauti, tunaona bidhaa kama vile unga na chokoleti za kila aina ambayo imepangwa vizuri kwenye rafu, hii itawezesha wanunuzi kufanya shughuli za kununua kwa rais bila kupoteza muda.

Hili ni duka kubwa ambalo linauza bidhaa tofauti tofauti , sehemu hii kuna bidhaa mbalimbali za kusafisha ambazo zimepangwa kwenye rafu. Kuna aina nyingi za sabuni na kemikali zingine za usafi, ambazo zinaonekana.

Hili ni duka kubwa ambalo linauza bidhaa tofauti, tofauti. Hii ni sehemu ya duka inayouza bidhaa ambayo inatumika kwa upishi. Tunaona mafuta ya kila aina na vitu vingine vya kupikia. Watu wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi.

Hili ni duka kubwa lililo na bidhaa kadhaa, taa za jua za bustani zime pangwa kwenye meza, mbali kidogo kuna viti, meza na viungo vya maua, mabango ya rangi ya manjano yana onekana na maandishi ya bei za bidhaa hizo.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa tofauti tofauti. Tunaona bidhaa kama vile mboga na matunda na vitu vinginevyo. Watu wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi. Kuna mabango ambayo yanaonyesha bei ya bidhaa hizi.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambapo vitu vya kuokwa huuza. Tunaona kabati la vioo ambalo limejaa keki na vitu vitamu. Keki za aina mbalimbali zimepambwa kwa uzuri. Chini kuna vitafunio vilivyokaangwa kama vile sambusa.

Huu ni sehemu ya duka kubwa linalo uza bidhaa kadhaa. Bidhaa za usafi wa kibinafsi zimepangwa kwenye rafu ndefu. Bango la Dettol linatoa ujumbe wa kulinda familia dhithi ya mafua. Sakafu inaonekana safi na kuna taa nyingi juu.

Hii ni sehemu ya duka linalo uza nyama ya aina mbalimbali. Nyama mbichi imepangwa vizuri kwenye vibweta vya kioo vilivyo kuzwa. Kuna mapambo ya matunda bandia kama vile nyanya na limau chini ya nyama. Mazingira yanaonekana safi na yana vutia wanunuzi wa nyama.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye safu ndefu vizuri. Kuna mabango ya rangi ya manjano ambayo yanaonyesha bei ya bidhaa hizi. Watu wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa tofauti tofauti. Tunaona mashine mbali mbali za kufulia nguo ambazo zimepangwa kwa mpangilio vizuri ili kuwezesha wateja kuona na kuchangua mashine wanayoitaji kwa urahisi. Kuna sabuni ya kufulia juu ya moja ya mashine. Watu wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa tofauti tofauti. Tunaona bidhaa kama vile mafuta ya kupikia, mchele na pia tunaona televisheni. Kuna mabango ambayo yanaonyesha bei ya bidhaa hizi. Watu wanaonekana wakifanya shughuli ya ununuzi.

Hapa kuna bidhaa mbalimbali za matunda na mboga zikiuzwa. Ndani ya maduka kuna ndizi, nyanya na vitunguu vilivyopangwa vizuri. Bidhaa hizo zimepangwa Kwenye vikapu na masanduku ya mbao. Kuna pia magurudumu ya mbao na vitu vingine vya mapambo.

Bidhaa mbalimbali za maziwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za duka. Mpangilio huu hurahisisha wateja kuchagua kwa urahisi wanachohitaji. Kuna maziwa ya pakiti ya chupa na ya kobo kutoka kampuni tofauti.

Hili ni sehemu ya duka kubwa inayouza bidhaa kama vile matunda na mboga. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri. Kuna bango linaloonyesha majina ya bidhaa hizi na bei yao. Watu wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi.

Duka hili lina safu kubwa ya vifaa vya nyumbani, kama vile mashine ya kuosha vyombo na mashine ya kufulia. Baadhi ya bidhaa zina lebo, kama vile LG. Watu wanaonekana wakitembea ndani ya duka hilo.

Jengo kubwa lenye maduka mengi linaonekana. Duka la carrefour linaonekana likiwa wazi wakati wa usiku na hii inawezesha watu kuweza kununua bidhaa wakati wowote. Mlangoni mna walinzi Wawili. Mbele kuna magari yaliyo egeshwa.

Hili ni duka la pombe lililoandikwa liquor store , ndani mna aina nyingi ya pombe zilizopangwa kwenye rafu na friji, kando yake kuna vinywaji vya kawaida kwenye friji kama vile soda, maji, kuna mapipa ya mbao yakining'inia yanayoongeza mvuto.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto tunaona chupa nyingi za vinywaji baridi na juisi. Upande wa kulia kuna friji refu za maziwa. Kuna mabango yanayoonyesha bei ya bidhaa hizi.

Hili ni duka kubwa ambalo limejaa rafu ndefu za bidhaa. Rafu zimejaa aina mbalimbali za peremende na vitu vitamu. Juu ya rafu kuna mabango yanayoonyesha neno candies . Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya peremende ndani ya duka kubwa.

Friji imejaa mboga na matunda mbalimbali iliyopandwa Kwa rafu. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye vifungashio tofauti. Kuna zile zilizopangwa kwa vifungashio vya plastiki huku zingine zikiwa kwa chupa. Zinaonekana kuwa safi na tayari kwa ununuzi.

Hili ni sehemu ya duka linalouza bidhaa kadha wa kadha. Sehemu hii ina bidhaa vinavyotumika nyumbani, tunaona sabuni ya kuoga na pia sabuni ya kufua nguo. Bidhaa hizi zikona lebo ya bei yao hapo.

Hii ni sehemu ya kuuza samaki ikiwa na samaki mbalimbali ambao wamepanga vizuri juu ya barufu. Baadhi ya samaki wamefungashwa huku wengine wakiwa wazi. Kuna vibao vya bei kuonyesha gharama ya kila aina ya samaki. Pia kuna ishara inayowakumbusha wateja wasiguze samaki kwa mikono.

Hili ni sehemu ya duka hasa sekta ya vyombo na bidhaa za jikoni. Upande wa kushoto, kuna rafu ndefu zilizojaa sufuria za kulia aina, upande wa kulia, kuna rafu zingine ndefu pia zikiwa na bidhaa kama vile vyombo vya kuhifadhi chakula, bakuli na bidhaa zingine za plastiki za jikoni, ndani mna taa nyingi zinazotoa mwangaza wa kutosha.